Hili ni bango la maelezo kuhusu njia mwafaka, ya kujizuia kupata ugonjwa wa Malaria , unaoambukizwa na mbu, kwanza mtu anaweza kupewa chanjo, njia ya pili ni kujipaka mafuta spesheli ya kujikinga, tatu, matumizi ya chandarua, haswa usiku anapolala.

Kuna foleni ya watu wazima hospitalini, wanahudumiwa na wauguzi wawili waliovaa barakoa. Mwanamke mmoja anapokea chanjo inayodungwa mabegani ni wakati wa maambukizi ya korona.

Hospitalini, kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Mgonjwa anayeugua Korona amelazwa kwenye wodi. Amewekwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua. Kando yake kuna wauguzi wawili, wamevaa nguo za kujikinga dhidi ya maambukizi.

Hii ni hospitali ndogo kijijini. Kuna mhudumu na mzazi aliyebeba mwanawe mchanga. Wote wamevalia barakoa ili kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Mtoto ameletwa kwa kliniki ya watoto ili kufuatilia afya yake. Kuna kibandiko cha maelezo ukutani.

Hapa ni inje ya maduka au vioski vya mtaa. Watu wawili wanaonekana wamevaa barakoa ili kujjikinga na ugonjwa wa Corona. Mmoja wao, mwaume anaosha miko yake kwa sabuni kwenye mashine ya juakali ya kunawa. Hatua hizi ni za kukabiriana na kusambaa kwa ugonjwa huo.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa wa kike, mwenye mvi anahudumiwa na muuguzi. Ameketi kwenye kitanda. Anapewa sindano kwenye bega lake. Wote wamevaa barakoa, ili kupunguza maambukizi ya korona.

Hapa ni kijijini. Kuna wafanyikazi wa jamii watatu wamevaa barakoa ili kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Corona . Wanasaidiana kuandaa mazishi ya mtoto mchanga aliyeaga dunia. Wanampimia jeneza litakalotumiwa. Ugonjwa huu uliambukiza wengi na kusababisha vifo ambavyo havikutarajiwa.

Hili, ni gari kubwa, jeupe, limeegeshwa kwenye mazingira ya kuvutia, yenye nyasi na miti. Linatumiwa kama kliniki ya muda, inayohudumia wagonjwa mashinani. Ndani yake kuna vifaa vya matibabu, mbele yake mhudumu anaweka meza chini ya mti. Gari hili limewezesha wanaoishi, mbali na huduma za afya, kusaidika.

Kuna uso wa mwanaume ambaye ameshika kijiti mkononi, anakitumia kusugua meno yake, njia hii hutumiwa mashambani kupiga mswaki. Tabia hii hudumisha usafi wa kinywa na kujihepusha na maambukizi ya magonjwa,

Hapa ni hospitalini , kwenye chumba cha kushughulikia matatizo ya meno. Kuna wauguzi wawili wamevalia glavu na mavazi ya kujikinga ili wasiambukizwe magonjwa. Mgonjwa mmoja yuko kitandani anahudumiwa. Feni na vifaa vingine vya kisasa, vinatumiwa kumtibu.

Kuna twasira ya vyinywa viwili vya binadamu vilivyopanuliwa, ili kuonyesha meno na ufizi. Zinaonyesha magonjwa yanayoathiri meno na ufizi. Hali hii hutokana na maambukizi ya bakteria, kutopiga mswaki kila siku, kula vyakula vya sukari na uvutaji wa sigara.

Kuna taswira ya kinywa cha mtu mzima, kilichopanuliwa, meno na ufizi zimeathirika kwa ugonjwa, meno ya mbele yameng'oka, hali hii hutokana, na maambukizi ya bacteria , kutopiga mswaki kila siku, au ajali wakati wa michezo.

Hapa ni hospitalini, kuna wauguzi wawili, wa kike na wa kiume. Wamevalia barakoa, glavu na kufunika nywele zao vilivyo. Msichana amelala kitandani, kinywa chake kiko wazi, anapokea matibabu ya meno yake.

Hapa ni hospitalini sehemu ya matibabu ya meno. Mgonjwa aliye keti kwenye kiti spesheli anahudumiwa .Daktari aliyevaa glavu anakagua meno yake anatumia mwangaza na vifaa vingine vya kisasa kumuhudumia.

Hiki ni kinywa wazi cha mtu mzima, kina meno ambayo yameoza na kukatika vipande vipande. Ufizi una rangi isiyo ya kawaida, kinaashiria magonjwa ya meno na ufizi. Pia kuna bango la hospitali ya meno.

Hapa, ni hospitalini, muuguzi anaonekana amevalia barakoa, koti la kujikinga dhidi ya maambukizi, pamoja na glavu, mkononi ameshika kielelezo cha kinywa cha binadamu na mswaki, anaonyesha njia mwafaka ya kupiga mswaki kila siku, ilikuzuia, magonjwa ya meno na ufizi.

Hapa ni hospitalini. Kuna kinywa cha mwanamke kimepanuliwa. Kando yake kuna mhudumu aliyevalia glavu. Anasafisha meno ya juu kwa kutumia kifaa maalum.

Kuna uso wa mwanaume ambaye ameshika kijiti cha mwarubaine mkononi. Anakitumia kusugua meno kwa kutafuna magamba yake. Njia hii hutumiwa mashambani kupiga mswaki. Tabia hii hudumisha usafi wa kinywa na kujiepusha na maambukizi ya magonjwa.

Kuna mkono wenye glavu ambao umeshika vifaa vya matibabu ya meno. Kuna kioo cha mdomo ambacho kinatumiwa kuangalia ndani ya kinywa vizuri, kifaa kingine ni cha kuchunguza ikiwa mgonjwa ana ugonjwa wa ufizi au meno. Cha tatu, ni cha kuweka na kutoa pamba kinywani. Uchunguzi wa mara kwa mara ni muhimu ili kudumisha afya.

Kuna kinywa kilicho wazi. Naona meno pamoja na maswaki ambao unatumiwa kuyasafisha. Uzoefu wa kupiga maswaki unasaidia kuepuka harufu mbaya ya kinywani na magonjwa.

Hiki ni kinywa cha mwanamke anayetabasamu, meno yake yana afya bora, ni meupe na dhabiti, yamepangika vizuri, hayana mashimo, wala sehemu zilizochujuka, ufizi wake ni imara, hauna uvumbi, rangi yake ni ya waridi.

Ni kambi ya wakimbizi. Mama mmoja anasajiliwa na kupewa usaidizi. Msajili anasaidia kurekodi habari muhimu kuwa husu. Kuna hali ya ukame mahali hapo.

Wanaume wawili wamevaa barakoa. Wanaonekana katika sherehe ya kufunguliwa kwa sehemu mpya ya hospitali. Ni wakati ugonjwa wa Corona ulikuwa umeenea sana.

Kuna majengo mawili yanaonekana, ni madarasa ya shule za mashinani. Yamezingirwa na maji mengi ya mvua. Hali hii itawalazimu wanafunzi kuhamia kwengine mpaka maji yatakapokauka. Tatizo hili la mafuriko litahitaji msaada wa dharura.

Hili ni gari kubwa jeupe au ambulensi. Limepakiwa nje. Hutumiwa wakati wa dharura kumhudumia mgonjwa anayehiji usafiri au matibabu kabla hajafika hosipitalini. Mgonjwa aliyepatwa na mshtuko wa moyo au majeraha katika ajali husaidiwa akiwa barabarani.

Kuna ambulensi ya rangi ya manjano, limepakiwa mbele ya jengo refu jeupe. Kando yake kuna mhudumu wa kike anayetabasamu. Hutumiwa wakati wa dharura unapotokea, kama vile kumsaidia mgonjwa aliye katika hali mahututi anayekimbizwa hospitalini. Mgonjwa aliyebebwa hupewa huduma ya kwanza ili kuokoa maisha yake.

Kuna mafuriko ambayo yanatatiza usafiri wa magari na watu wanaotembea kwa miguu. Barabara hazionekani kwa sababu zimejaa maji. Mwelekezi wa magari amevaa kabuti nzito na buti ili kujikinga.

Kuna magari makubwa yenye rangi nyekundu na manjano. Mbele yake kuna mwanamume aliyevalia sare rasmi za mzima moto. Magari haya yana maji na vifaa vingine ambavyo hutumiwa wakati mkasa wa moto umetokea. Huduma hii ya dharura, husaidia kupunguza maafa ya moto, kama vile vifo na kuchomwa kwa mali ya watu.

Kuna mafuriko ambayo yanatatiza usafiri wa magari na watu wanaotembea kwa miguu. Barabara hazionekani kwa sababu zimejaa maji. Mwelekezi wa magari amevaa kabuti nzito na buti ili kujikinga.

Kikundi cha watu kiko taabani. Mafuriko ya mvua kubwa yamewalazimu kuhama kutoka makwao. Nyumba zao zimelowa maji, watahitaji msaada wa dharura wa makaazi mapya, chakula na malazi.

Haya ni mandhari ya msitu na mto mdogo. Miti mingi imekatwa makusudi ili kutumika kama kuni na mbao za ujenzi. Uharibifu huu unachangia kukauka kwa mto, ongezeko la viwango vya joto na ukame.

Kuna kibanda ambacho kinateketea. Kando yake kuna zima moto, aliyevalia sare za kujikinga, anatumia mfereji wa maji kuzima moto, ili kuzuia maafa. Nyuma kuna jengo la mawe.

Gari dogo jekundu limepakiwa kwenye lami, kando ya miti na jengo fupi, limeangukiwa na gogo la mti mkubwa, mti huo umeng'olewa na upepo mkali, na mvua kubwa, iliyonyesha, kando yake kuna mtoto wa kiume, mwenye gari atapata hasara ya kuliunda upya.

Hiki ni kichaka cha miti ambayo imehadhiriwa na kiangazi. Matawi yamekauka, kuna mzoga wa mnyama mbele ya miti. Hali hii itapunguza kiwango cha mvua. Mzoga utaliwa na wanyama walanyama na kuzuia kusambaa kwa magonjwa.

Gari ndogo jekundu limepakiwa kwenye lami kando ya miti na jengo fupi, limeangukiwa na gogo la mti mkubwa. Mti huo umeng'olewa na upepo mkali na mvua kubwa iliyonyesha. Kando yake kuna mtoto wa kiume.

Hii ni hosipitali ya macho kijijini. Ukutani kuna chati ya maelezo. Ina vifaa vya kisasa vya matibabu. Vimewekwa juu ya meza. Mashine moja hutumiwa kuchunguza tatizo la kuona vizuri ili kumwezesha muuguzi kumpa mgonjwa miwani itakayomsaidia. Kuna daktari ameketi upande wa kushoto.

Hapa ni hospitalini. Kuna skrini kubwa ya kisasa. Hii inatumiwa na muuguzi kuweza kufuatilia jinsi moyo wa mgonjwa unavyofanya kazi. Pia inaonyesha vipimo vingine kama joto na presha ya damu mwilini. Kando yake kuna wauguzi wawili waliovalia makoti meupe ya kujikinga.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa amelazwa kitandani. Kando yake kuna mashine ya kisasa ambayo humwezesha muuguzi kupima moyo wa mwathiriwa na anavyopumua, damu inavyotembea na kiwango cha joto mwilini.

Hapa ni hospitalini. Ni ofisi ndogo ambapo wagonjwa hupeleka maombi ya uchunguzi kufanywa. Ina mashine za kupima mambo tofauti kama damu na mkojo. Matokeo yatamwezesha daktari kufanya maamuzi yanaoyofaa kuhusu hali ya mgonjwa.

Hii ni mitungi ya gesi ya vipimo tofauti imewekwa ndani ya chumba, inatumiwa hospitalini kuwasaidia wagonjwa wenye matatizo ya kupumua, wale wanaohitaji upasuaji na wengine wanaohitaji kufanyiwa uchunguzi wa ziada kama vile wamapafu .

Mgonjwa amelazwa hospitalini, ana bendeji kwenye mkono wake wa kulia. Wodi hii ni ya wagonjwa wenye majeraha ya mwili. Juu ya kitanda kuna vyuma vya kumsaidia mgonjwa kujiinua. Kando ya mgonjwa kuna mhudumu anayemsaidia.

Hiki ni kifaa cha kielektroniki kinachowekwa masikioni. Kinatumiwa na watu walio na ulemavu wa kusikia mazungumzo vizuri. Kinasaidia kwa kupaza sauti ili mtumiaji aweze kusikia vizuri.

Hapa ni hosipitalini. Kuna skrini kubwa ya kisasa. Hii inatumiwa na muuguzi kueza kufuatilia jinsi moyo wa mgonjwa unavyofanya kazi. Pia inaonyesha vipimo vingine kama joto na presha ya damu mwilini. Kando yake kuna wauguzi wawili waliovalia sare rasmi ya samawati.

Hili ni tangazo la wizara ya afya, linawatangazia watu kuhusu mkutano utakao fanywa. Ni majadilianao kuhusu afya ya kiakili kazini. Una rangi za kupendeza na twasira ya daktari aliye na mawazo mengi.

Hapa ni hospitalini, daktari wa kike anamhudumia mgonjwa wa kiume, anayehudumiwa, ana matatizo ya kiakili, ambayo yanamfanya kuchoshwa na maisha, ushauri nasaha, na madawa, yatamwezesha kukabiliana na hali yake.

Hii ni pakiti nyeupe ya tembe za dawa, imetengenezwa viwandani. Inatumiwa na wagonjwa kupunguza maumivu. Inastahili kutumiwa kwa mapendekezo ya daktari pekee yake. Ina maelezo na maelekezo kwa muuzaji.

Hii ni chupa ya dawa ya kupunguza maumivu mwilini, imepakiwa kwenye chupa ndogo ya plastiki. Kwenye pakiti kuna maelekezo ya matumizi, kipimo na kampuni iliyoitengeneza.

Hii ni dawa ya kumeza ili kupunguza maumivu na joto mwilini. Imepakiwa kwenye pakiti ya chupa ya plastiki nyeupe yenye kibandiko cha rangi ya samawati na nyekundu. Kuna maelezo ya kiasi cha haja kwenye kibandiko hicho.

Kuna mhudumu wa kiume amevalia chepeo na mtoto mchanga anayebebwa anapewa chanjo ya polio. Amefungua kinywa chake, dawa inatiwa kinywani. Itamsaidia kwa kumkinga na kuwezesha mwili wake kupiga vita magonjwa sugu. Wahudumu wengine kando yao wanatazama shughuli hio.

Kuna mhudumu na mtoto mchanga anayepewa chanjo ya polio, amefungua kinywa chake, dawa inatiwa kinywani, itamsaidia kwa kumkinga na kuwezesha mwili wake kupiga vita magonjwa sugu.

Hapa ni hospitalini mzazi wa kike amembeba mwanawe mchanga. Kuna muuguzi ambaye yuko tayari kumdunga sindano. Hatua hii humpa mtoto kinga au matibabu dhidi ya magonjwa.

Hapa ni hospitalini, kuna mzazi wa kike aliyembeba mtoto mchanga, pia kuna muuguzi aliyevalia glavu, wote wawili wamevaa barakoa, ilikupunguza maambukizi ya Corona , mwana anapewa chanjo, au dawa, inayotiwa kinywani mwake, ilikumkinga dhidi ya kupata magonjwa.

Mama amemfikisha mwanawe mchanga hospitalini. Mtoto huyo anapokea chanjo ya ugonjwa wa polio, inayotolewa na muuguzi. Chanjo yenyewe inapewa na muuguzi, kupitia kinywani.

Wasichana wadogo wameketi nje ya vyumba. Wanaota jua. Wanapakata watoto wao wachanga. Mmoja wao, anamnyonyesha mwanawe. Mbele yao kuna mwelekezi wao wa kike.

Hapa ni hospitalini sehemu ya matibabu ya meno. Muuguzi wa kike amevalia mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa, kabuti jeupe na neti kichwani. Anamhudumia mtoto aliyefungua kinywa chake. Anatumia kioo cha mdomo kuangalia ndani ya kinywa vizuri pamoja na kifaa kingine. Kando yake juu ya meza kuna pamba na sindano.

Hapa ni mashambani sehemu ya maduka. Watoto wawili wamevalia barakoa. Wanaosha mikono kwenye sinki ya jua kali. Usafi huu ulisaidia kupunguza kusambaa kwa Corona.

Mtoto mdogo wa kike amefungua kinywa chake na kutoa ulimi nje. Mbele yake kuna muuguzi ambaye anamhudumia, anapokea dawa ambayo ni ya majimaji inatiwa kwenye ulimi yake.

Mwanamke yuko hospitalini, amevaa barakoa, anapewa chanjo ya Korona ambayo ni sindano inayodungwa mabegani, anasaidiwa na muuguzi ambaye amevaa glavu na mavazi ya kujikinga mwili.

Mtoto mchanga yuko hospitalini. Amelazwa kitandani. Mzazi au mlezi wake yuko kando yake. Kuna muuguzi ambaye anatayarisha kumhudumia mwana huyo.

Kuna mikono ya watu wawili, mmoja ni mhudumu wa kiume amevaa glavu. Wa pili ni mteja wa kike. Anayehudumiwa anatolewa sampuli kidogo ya damu kwenye kidole kwa kutumia sindano. Hii itamwezesha mchunguzi kufanya utafiti kwenye maabara kuhusu hali ya mgonjwa.

Mtoto mchanga yuko katika hospitali ya mashinani, amebebwa na mzazi, anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi ambayo ni sindano kwenye mapaja yake. Ni wa wakati wa maabukizi ya corona kwani mama na muuguzi wamevaa barakoa.

Hapa ni mashambani sehemu ya maduka. Watu wawili wamevalia barakoa. Mmoja anaosha mikono kwenye sinki ya jua kali. Usafi huu ulisaidia kupunguza kusambaa kwa corona .

Hapa ni hospitalini. Muuguzi wa kike anaonekana akiwa na sare yake na barakoa. Mkononi ameshika chupa mbili za dawa na shindano. Anajiandaa kumpa mgonjwa dawa hio.

Kuna mwanamume ameketi chini baada ya kuumia akiwa michezoni. Anafunga mkono wake wa kushoto kwa bendeji. Hatua hii itasaidia kupunguza uvimbe wa jeraha na maumivu. Sehemu hiyo iliyofunikwa haitapata maambukizi au uchafu. Itaweza kuanza kupona vilivyo.

Hii ni mhimili au nguzo ya goli, imeundwa kwa chuma na nyavu, inatumiwa wakati wa soka au kandanda. Huwekwa mwisho wa uwanja wa kuchezea. Hutumiwa na wachezaji kufunga mabao. Mchezo huu umetumiwa pakubwa na mashirika kuwezesha vijana na wanawake kukabiliana na matatizo yao kama dhuluma za kimapenzi na umaskini.

Mkono wa binadamu umewekwa juu ya kitanda kilichowekwa shiti . Ni hospitalini. Huyu ni mgonjwa ambaye amepata jeraha akiwa michezoni na anasubiri matibabu.

Hapa, ni uwanjani, mwanariadha mmoja wa kiume, ameumia, amelala sakafuni, ana maumivu kwenye mguu wake wa kulia, anapewa matibabu ya dharura, na mwenzake wa kiume.

Kijana wa kiume, mwendesha baiskeli, ameketi sakafuni. Yuko nje penye miti, nyasi, na mawe. Amevalia vifaa vya kinga mkononi, kichwani, na magotini. Baiskeli yake ya rangi nyeusi, iko kando yake. Amepata jeraha, ambalo litahitaji msaada wa dharura.

Huu ni mguu wa mtu mzima, mwanariadha ambaye ameketi kwenye sakafu la nyasi. Amepata jeraha kwenye mguu wa kushoto. Ameushika kwa mikono yote miwili kwa sababu ya maumivu anayohisi. Atahitaji matibabu ya dharura kwa majeraha yanayowapata wanariadha uwanjani.

Kuna mikono miwili ya binadamu, amevalia saa na bangili, kidole kimoja, cha mkono wa kulia kimepata jeraha uwanjani na kufura, kitahitaji matibabu ya dharura, ilikuzuia hali mbaya zaidi.

Huu ni mgomba wa ndizi ambazo ziko karibu kukomaa, una manufaa mengi kwa binadamu, maua ya mmea huu hutumiwa kutibu tatizo la kuendesha tumbo, na ugonjwa wa sukari. Maji yake ni dawa ya kifafa, kutokwa na damu na kuhisi joto au baridi kali mwilini. Matawi husaidia, vidonda kupona haraka, na tatizo la homa.

Huu ni mti mkubwa umezingirwa na mimea mingine. Mimea hii inatumiwa kutengeneza madawa ya kiasili. Madaktari wa kienyeji, hutumia mizizi, matawi na maganda, kutengeneza, madawa hayo. Hutibu au kuzuia magonjwa, kama vile ugonjwa wa moyo, wa akili, nguvu za kiume, homa na magonjwa ya ini.

Hili ni shamba la mahindi, ambayo yameanza kukomaa. Zao hili la mhindi, humpa binadamu vitamini na madini. Huboresha afya ya ngozi, nywele, akili na moyo wake. Pia husaidia kutibu maumivu ya viungo vya mwili.

Huu ni mpapai ambao una mapapai yaliyo komaa. Matawi, maganda na mbegu yake, inatumiwa kutengeneza dawa za kienyeji. Dawa hii inatibu ugonjwa wa 'Cancer',maradhi ya tumbo na mengine.

Hili ni shamba ndogo la kitunguu ya majani. Ulaji wa zao hili hutibu na kuzuia magonjwa kama vile ugonjwa wa sukari, cancer , kupanda kwa pressure ya damu, kuzuia unene wa kupindukia. Pia ina vitamini na madini mengine ambayo husaidia kuboresha kinga mwilini.